Uwanja wa kandanda umejaa wachezaji wenye sare za rangi tofauti, wakiwa katika harakati za kuwazibia wapinzani na kupiga mpira wa kasi. Mchezo unaendelea kwa kasi kubwa huku wachezaji wakikimbia kwa mwelekeo tofauti; baadhi wakifanya mbinu za kupiga kasi na wengine kujaribu kufunga goli.

Mashabiki wamejaa kwenye machukwaa ya uwanja makubwa wakiwa wamevalia jezi za timu wanazoziunga mkono bubusera zinapigwa kwa nguvu zikitoa sauti kubwa inayochangamka hewani huku mikono ikiwa juu ikionyesha ishara ya shangwe kuu.

Mhudumu wa huduma centre ameketi nyuma ya dawati, amevaa sare rasmi, na anatumia kompyuta kutoa huduma. Mteja ameketi mbele ya dawati, akizungumza na mhudumu kwa utulivu. Karatasi kinakuwa mezani kikitumiwa kama sehemu ya mchakato.

Wachezaji wako katika mkutano wa pamoja. Wakivaa mavazi ya michezo ya rangi ya giza na nembo ya Kenya iliyoandikwa kwa bayana kwenye sibiria zao. Wote wanashikilia mipira wa kikapu wakionyesha ushirikiano na utayari wa kushiriki kwenye michezo.

Wahudumu kadhaa wameketi nyuma ya madawati yao, ndani ya jengo la Huduma Center. Wamevalia sare rasmi, wengine wakijibu maswali ya wateja, huku wengine wakitumia kompyuta kutoa huduma. Madirisha makubwa ya kioo huangaza jua kwa mwanga wa asili.

Imejaa watu waliovalia rangi za taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wakenya wa kila rika kutoka kila kona ya nchi wamekusanyika kusherehekea siku ya taifa kwa furaha na uzalendo.

Kijana mmoja amesimama kwa kujiamini. Mkononi akiwa ameshika pasipoti iliyofungwa. Ana kofia ya kuchanja juu ya kichwa chake ikimpa muonekano wa usafiri au mtu anayeelekea safarini. Uso wake unaonyesha tabasamu la matumaini au shauku.

Chumba la huduma center linaonekana, juu kuna maandishi ya registration self help groups kwenye dawati hizo kuna tarakilishi ambazo zinatumiwa na wahudumu mbele kunaonekana mzee aliyevaa suti akichukua maandishi kwenye karatasi kutumia kalamu yake.

Wahudumu wameketi nyuma ya kaonta wakiwa wamevaa sare rasmi na barakoa wakihudumia wananchi kwa utaratibu, mbele yao kuna wateja walio panga foleni wakisubiri kuhudumiwa huku wengine wakiwa wameketi kwenye viti vilivyoandaliwa ukuta wa nyuma una nembo ya huduma senta.

Wanekimbia kwa kazi juu ya uwanja wa mashindano miguu yao ikigonga chini kwa nguvu na mwendo wa kasi. Wamevalia sare rasmi za riadha zenye rangi mbalimbali kila mmoja akionyesha juhudi na lengo la kushinda.

Mashabiki wa Kenya wamevaa mavazi ya rangi ya bendera ya kitaifa, nyekundu, nyeusi, kijani, na nyeupe. Wameshika bendera na mabango baadhi, wamepaka rangi usoni na kuvalia kifaa cha sherehe, wanapiga makofi na kushangilia.

Wachezaji wa timu moja wamevaa sare kwenye uwanjanwa mchezo zinazofanana, wengine wana viatu vya rangi angavu na miguu yao inainua vumbi na majani, nyuma kuna goli ya posti ambayo hutumiwa kufunga bao kwenye mechi.

Uwanja mkubwa umejaa watu waliovalia rangi nyeusi, nyekundu, kijani, nyeupe, wakenya wa kila rika kutoka kila kona ya nchi wamekusanyika kusheherekea siku ya taifa kwa furaha na uzalendo.

Timu ya wasichana wamevaa sare ya rangi ya bluu, wakiwa uwanjani tayari kwa mpira wa voliboli. Jaji mmoja amekunja mikono tayari kuongeza mpira unaokuja kwa kasi. Wachezaji wengine wanaongeleshwa na kapteni wao kuhusu jinsi ya kushinda mechi yao.

Ndani ya jengo la huduma centre. Mhudumu amesimama kwenye kaunta akiwa amevaa sare rasmi uso wake ukimwelekeza kwenye kompyuta mbele yake. Wateja wawili wamesimama upande wa pili wa kaunta. Mwanamke aliyevaa bleza ya black na mwanamume aliyevaa bleza ya buluu.

Ndani ya jengo la huduma centre watu wamesimama kwa mistari wakiwa kwenye vituo mbalimbali wakisubiri kuhudumiwa. Polisi mmoja amevaa sare rasmi akiwa ametembea kando akishika bunduki ain aya riffle kwa uangalifu wake mzuri kuhakikisha usalama uko ngangari.

Eneo la kutolea huduma lina kaunta iliyojengwa kwa mbao. Nyuma yake wakiwa wamesimama wahudumu. Mbele ya kaunta watu ladhaa wamesimama wakisubiri kuhudumiwa. Huku wengine wakiwa wamekaa kwenye chini kwenye viti. Askari mwenye sare ya kijeshi anapiga doria polepole, akifuatilia utaratibu wa huduma na usalama.

Niya huduma center yenye mwangaza wa kutosha wahudumu wanne wameketi nyuma ya counter ndefu kila mmoja akiwa mbele kompyuta wamevaa sare rasmi na barakoa nyeupe zinazo funika pua na domo.

Wachezaji waliovalia jesi za rangi la samawati na mistari nyeupe wakitengeneza duara katikati ya uwanja wa michezo, vichwa vikiwa vineinama na mikono ikiunganishwa na begani. Wanatoa hisia za mshikamano na umoja kabla ya mapambano kuanza

Michael Olunga yuko katikati ya kiwanja, akiinua mguu wake wa kushoto kwa nguvu akipiga shuti. Uso wake umejawa na umakini na usisitizo. Amevaa jezi nyekundu na namba yake inaonekana mgongoni kumi na nne.

Wakenya wamekusanyika uwanjani wakisheherekea Kwa furaha , baadhi yao wamevaa mavazi yenye rangi za kibendera ya taifa , nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wengine wanapeperusha bendera yaani wakipiga makofi kwa furaha na hofu.

Paspoti za buluu zimepangwa vizuri ndani ya boksi na karatasi. Kila pasipoti inaonekana katika hali nzuri ikiwa imerekebishwa kwa mpangilio wa moja juu ya ingine ,rangi ya bluu ni ya kung'aa kidogo na kuna uwezekano kuwa ni za taifa la Kenya.

Wadau wameketi kwenye viti vya chuma vilivyopangwa mstari moja ndani ya jengo la Huduma Centre wengine wamesimama wakitazama mbele wakishikilia makaratasi vitambulisho vyao kwa mkono kila mmoja anaonekana kuvumilia foleni kwa utulivu.

Mashabiki wamejaa kwenye uwanja, wakiwa wamesimama kwa shauku, huku wakipuliza vuvuzela kwa nguvu, Rangi za bendera na mavazi yao zinaonyesha uaminifu kwa timu wanayishabikia, huku mwingine akiwa amebeba bango la Kwa kola.

Kundi la wamama wanashiriki mchezo wa handball uwanjani. Mmoja wao ameinua mkono wake wa kulia juu tayari kurusha mpira kwa nguvu kuelekea upande wa mpinzani. Wengine wanasimama kwa mikao tahadhari, wengine wakikimbia kuelekea kwenye mpira.

Sehemu ya information desk iko karibu na lango la kuingia. Na imeandikwa kwa maandishi makubwa yaliyo wazi. Mhudumu ameketi nyuma ya dawati refu, akiwa amevalia sare rasmi na barakoa tayari kujibu maswali kwa wateja. Meza yake imepangwa vizuri na ina kompyuta.

Mwanariadha amekuza godoro la kutua kwa mgongo wake miguu ikiwa bado angani. Akionekana kumaliza kuruka kwa mfanyikio. Juu ya mlingo wa high jump . Mavazi yake ya michezo yamebanwa mwilini zikiwa yamejaa jasho ya kuonyesha juhudi kubwa alizoweka.

Wahudumu wameketi nyuma ya kaunta wakihudumia wateja waliopanga foleni kwa utaratibu, kila muhudumu ana kompyuta mbele yake akiingiza taarifa huku akisikiliza kwa makini maelezo ya mteja.

Wachezaji wa timu mbili wamesimama uwanjani, kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake tayari kwa mchezo, sare zao ni za rangi tofauti kuna wengine wa kijani kibichi wengine wa nyeupe yenye misitari ya bluu, mandari ya uwanja yanaonyesha ushindani na hali ya mchezo.

Watu kadhaa wameketi kwa utulivu kwenye viti vilivyopangwa kwa safu; wakiwa wamevaa mavazi ya rangi ya buluu, mengine ya sare rasmi ya wengine wa kawaida lakini yenye mpangilio unaofanana. Wengine wamevaa kofia huku wengine wakiinua mikono yao kwa furaha.

Wakenya watatu wamesimama pamoja wakiwa wanatabasamu kwa furaha. Wamevaa mashati yenye rangi bendera ya Kenya, nyeusi, nyekundu kijani na nyeupe. Wamesimama kwa karibu wakionekana kuwa marafiki au mashabiki wa tukio maalum.

Muhudumu amesimama nyuma ya dawati ndogo akiwa amevalia sare rasmi yenye nembo ya taasisi anayowakilisha amenyoosha mkono wake kulia kumpa mteja kitambulisho ambacho kinaonekana kikiwa ndani ya jalada la plastiki.

Uwanja wa soka una nyasi za kijani zilizo katwa vizuri na mipaka yake imechorwa kwa rangi nyeupe inayo ngaa wachezaji wamevaa sare za timu mbili tofauti wakikimbia kwa kasi huku wakifuatilia mpira unaozunguka kati yao.

Wateja wameketi kwenye viti ya kungoja ndani ya jengo safi lenye nembo NSSF ukutani. Wafanyikazi wamevalia sare rasmi wakihudumu kwa kutumia kompyuta na karatasi za usajili. Kaunta zimepangwa kwa mpangilio kila mmoja akiwa na nambari ya kuhudumu.

Wahudumu wameketi nyuma ya kaunta wakiwa wamevaa sare rasmi na barakoa, wakihudumia wananchi kwa utaratibu. Mbele yao kuna wateja waliopanga foleni, wakisubiri kuhudumiwa. Baathi yao wamesimama huku wengine wameketi kwenye viti vilivyoandaliwa kwenye Huduma Center hiyo.

Wachezaji wanasheherekea ushindi wa kandanda kwa furaha na nguvu. Baadhi yao wamekumbatiana, wengine wanaruka juu kwa shangwe huku wakipiga kelele za ushindi. Wengine wameinua mikono juu, au wanabusu nembo ya timu yao kwenye jezi.

Kando ya barabara kuna takataka zilizotupwa kiholela, zikiwemo plastiki, karatasi, chupa na mabaki ya chakula. Mazingira inaonekana kuna takataka zimeenea karibu na mtaro Hakuna pipa la taka linaloonekana karibu.

Uwanja wa kandanda umejaa wachezaji wenye sare za rangi tofauti, wakiwa katika harakati ya kuwazipia wapinzani na kupiga mpira kwa kasi. Mchezo unaendelea kwa kasi kubwa huku wachezaji wakikimbia kwa mwelekeo tofautitofauti kwa umbali washabiki wanaonekana wakishabikia timu zao.

Ndani, kuna watu wamepanga foleni wakisubiri kuhudumiwa. Wengine wameketi kwenye viti wakisubiri namba zao. Wahudumu wamevalia sare, wako nyuma ya madawati Yao, wakihudumia wanainchi kwa kutumia kompyuta. Kuta zina mabango yanayoeleza aina tofauti za huduma kama vile, usajili wa nida, huduma ya passport na lesheni za biashara.

Uwanja mkubwa umejaa watu waliovalia rangi za taifa, nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe. Wakenya wa kila rika, kutoka kila kona ya nchi, wamekusanyika kusherehekea siku ya kitaifa kwa furaha na uzalendo mkubwa.

Jengo la serikali yenye maandishi ya IMMIGRATION OFFICE limesimama kwa mwonekano wa kisasa. Kuna watu wachache wakiwa kwenye foleni wengine wameketi kwenye viti wakisubiri huduma yao.

Shabiki wa Gor Mahia wamefurika nje ya uwanja. Wengine wamevaa jezi za kijani kibichi, chenye nembo ya timu yao. Wamefunika vichwa kwa vitambaa vya rangi za kijani. Watu wameungana kama familia wakionyesha upendo, wakipuliza pia vuvuzela vyao kwa bidii.

Ina rangi za kijani na manjano na maandishi makubwa yaliyoandikwa Nairobi Internatinal Trade Fare juu ikionekana wazi kwa kila mshiriki au mgeni chini yao inaonyesha maelezo muhimu na kuna nembo ya Judiciary yaani mahakama kuu ya Kenya.

Ndani ya ofisi ya Immigration watu wamekaa kwenye viti vya chuma vilivyopangwa kwa mstari. Kila mmoja anaonekana kushika karatasi au bahasha ya kahawia; wengine wakitazama mbele kimnyakimnya wengine wakichati kwa sauti ya chini. Ukutani kuna matangazo, mabango kubwa yenye nembo ya serikali.

Wasichana wanne wamesimama pamoja wakiwa wamevalia mashati ya kijani chenye nembo ya Gor Mahia wakionekana wenye furaha na kujiamini, kila mmoja amebeba kibeti kidogo mkononi vikilingana kwa rangi au mtindo.

Wafanyikazi kadhaa wamesimama nje ya jengo la Huduma Center, wengi wamevaa sare zao rasmi, baadhi yao wanazungumza kwa makundi, jengo la Huduma Center lina maandishi kubwa ya Huduma Kenya, mazingira ni safi, kuna maua na pavement iliyo ya lami.

Elfu ya mashabiki wamejaa ndani ya uwanja mkubwa wa mchezo, wakiwa wamevalia mavazi ya rangi mbalimbali. Wengine wakiwa na jezi za timu wanazoishabikia. Wengine wamesimama wakishangilia kwa nguvu, wakipeperusha bendera.

Tenti imewekwa nje kwenye uwanja, muhudumu mmoja ameketi nyuma ya dawati lake akiwa na laptop yake aikiwa na tayari kuwahudumia wateja waliopanga foleni wanaonekana kuchukua docomenti zao huku waki waandikisha na kuwasajiri katika huduma anayotoa.

Vitambulisho vingi vimepangwa juu ya meza ya mbao. Vingine vikiwa na picha na maandishi yaliyo wazi, baadhi chenye jalada ya plastic , vingine vikiwa wazi na vimechakaa kidogo. Rangi ya vitambulisho ni nyeupe huku Kuna picha na ujumbe muhimu kwa mzajiliwa.

Mashabiki watatu wa timu ya kenya, wamesimama karibu na uwanja na sehemu la kimichezo. Wakipiga selfie . Wamevalia mavazi za rangi za taifa. Nyekundu, nyeusi, kijani na nyeupe. Baadhi yao wakiwa na bendera ya kenya, kwa maskafu, ikiwa imefungwa kichwani na wengine ya kofia cha kijani kibichi.

Kando ya barabara kuna mrundiko wa takataka uliosambaa ovyo, mifuko ya plastiki, mabaki ya chakula, mikopo, makaratasi kumechanganyika bila mpangilio, barabara yenyewe kuna kivuli cha gari kinacho onekana kikipita.

Mashabiki wa Gormaiya wamefurika uwanjani. Wakiwa wamevalia jeasy za kijani kipiji zenye nembo ya timu. Wengine wamefunika vichwa kwa vitambaa ya rangi ya kijani wakipiga fufuzela akiruka na kuimba nyimbo zao za ushindi.

Vijana wamevaa sare zao wakipanga mstari kwa nidhamu uwanjani kabla ya mechi ya kandanda kuanza huku wengine wakiwa wamechuchuma chini. Kila mmoja amevaa soksi ndefu, viatu vya michezo, na jezi yenye rangi ya timu moja ishara ya kuwa wako tayari.

Kundi la wanaume na wanawake wamesimama wakiwa wameshika vyeti mikononi mwao kwa fahari wakiwa wamevalia suti safi na zilizopigwa pasi vizuri. Wanaume wamevaa tai na mashati meupe yanayongaa huku wanawake wakiwa katika mavazi ya heshima na mapambo madogo ya kupendeza maonekano.

Uwanja mkubwa wa mchezo umejaa mashabiki walioketi kwenye mabenchi ya rangi tofauti wengi wakiwa wamesimama kwa hamu. Wanariadha wamejipanga kwenye mstari wa kuanzia mbio kila mmoja akiwa kwenye nafasi yake ya kuanza.

Nje ya jengo la huduma lililo na maandishi juu ya mlango. Watu wamesimama kwa mstari mmoja wakisubiri kuingia ndani. Kuna wengine wamebeba makaratasi wengine wapo na watoto wao wakitembea, huku wakisubiri safu yako ya huduma.

Mchezaji wa timu ya Kenya basketball . Wamesimama kwa foleni moja, wakiwa wamevaa sare za taifa zenye rangi ya kijani, nyeupe, na black kila moja akiwa ameweka mkono chini wengine huko nyuma wakishika wakiinua mkono kwenye kifua wakiimba wimbo wa taifa.

Mama amesimama akiwa ameshikilia bendera ya Kenya kwa mkono mmoja bendera ikipepea kidogo kutokana na upepo wa utaratibu. Amevaa miwani ya jua na skafu yenye rangi ya bendera nyeusi, nyekundu, nyeupe na kijani ilio fungwa shingoni kwa ustadi.

Kadi nyingi za utambulisho zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya mbao yenye uso iliyotambarare kila ID imewekwa upande mbele ikionyesha picha jina na maelezo ya mmiliki, rangi mbalimbali za kadi zinaonekana nyingi zikiwa na nembo rasmi za serikali au tahasisi.

Passports kadhaa zimetandazwa juu ya meza ya mbao, baadhi zikiwa zimefunguliwa huku nyingine zikiwa zimefungwa. Rangi za jadala ni bluu, kila mmoja ikiwa na nembo ya taifa. Nyaraka hizi zimepangwa kwa mpangilio; zimezagaa kwa haraka ikiashiria shughuli ya usajili.

Wachezaji wawili wamesimama uwanjani, mmoja kwenye sare ya timu yake, mmoja amevaa jesi ya njano mwingine ya buluu yenye mistari ya nyeupe mwenzake amemkabidhi macho yake akiangalia kwa makini.

Kadi nyingi za utamblisho zimepangwa kwa mpangilio mzuri juu ya meza ya mbao yenye uso tambarare, kila ID imewekwa upande wa mbele ikionyeshwa picha jina na maelezo ya mmiliki, rangi mbalimbali za kadi zinaonekana nyingi zikiwa na nembo rasmi ya serikali au taasisi.

Ms. Helene Rafaela Namisi anaonekana katika mazingira ya mahojiano kwa nafasi ya Jaji Mahakama Kuu. Anaonekana akiwa ameketi mbele ya bango lenye nembo; uso wake ukiwa na mwelekeo wa makini na unyenyekevu.